Nguzo ndefu ya bendera imesimama wima dhidi ya anga lenye mawingu sehemu sehemu. Ikiwa imezungukwa na miti ya kijani kimbichi ikiashiaria hali ya utulivu na uzalendo katika mandhari ya asili.

Wakimbiaji wawili wanachuana kwenye uwanja mwekundu wa mbio, mmoja akiwa amevaa rangi ya mchungwa na mwingine kijani huku jina Koech linaonekana wazi mgongoni mwa mmoja wao.

Wanariadha wanne wamesimama kwa pozi wakiwa wamevalia sare zinazofanana na zenye maandishi za Kenya na guide jambo linaloashiria ushiriki wao katika mashindano ya timu yanayohusisha waongozaji, labda kwa wanariadha wenye ulemavu, hawakuona.

Uwanja wa kuchezea watoto unaonekana huku ukuta ulio pembeni ukiwa umepambwa kwa ubunifu kwa tairi ya rangi mbalimbali. Mandhari hiyo ikionyesha jitihada za kijamii katika kuunda mazingira ya kuchezea yenye mvuto kwa watoto kwa kutumia vifaa vya kawaida kwa njia ya ubunifu.

Jengo kubwa la rangi ya kijivu lenye paa jekundu limesimama nyuma ya eneo la majani na kiti kimoja cheupe kilicho achwa peke yake chini ya anga lenye mawingu sehemu sehemu.

Corridor inaelekea kwenye chumba kilichoandaliwa kwa tukio au mkutano. Kikiwa na meza zile za kupangwa kwa mpangilio na viti vyeupe vya plastiki. Mazingira yakionekana kuwa tayari kupokea wageni kwa shughuli rasmi au ya kijamii.

Kikundi cha wachezaji wenye ulemavu wa viungo, wanacheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa vumbi wakitumia mangongo ya kutembelea. Akionyesha moyo wa kujitolea stand na hali ya juu licha ya changamto zao za kimwili, huku mchezo huo ukiwa ishara ya msikamano na matumaini.

Ubao mweupe wa darasani unaonyesha swali la kidini kuhusu jibu la Samueli kwa mwito wa Mungu. Likiwa na tarehe ya Jumatatu 24 Februari 2015. Swali hilo likihamasisha wanafunzi kuelewa na kutafakari ujumbe wa kiroho katika simulizi hilo la kibiblia.

Uwanja wa kati wenye nyasi zilizokatwa vizuri na vichaka zilizopangwa kwa ustadi, unapatikana mbele ya jengo lililopambwa na michoro ya wanyama kama twiga na tembo. Manthari ikitoa taswira ya mazingira rafiki kwa watoto au eneo la elimu linalolenga kuhamasisha upendo kwa wanyama na asili.

Latiba inayoonyesha mpangilio wa shughuli za kila siku, katika shule ya msingi ya kikristo ya Thika road ambako kila siku ya weki imetengwa kwa shughuli moja maalum, ibada ya asubuhi siku ya jumatatu, treating jumanne, michezo PE jumatano.

Korido iliyopigwa vigae ina mguzo nyeusi na inaelekea kwenye jengo lenye ukuta nyeupe. Madirisha yaliyopangwa kwa mpangilio na mlango mwekundu ikitoa mwonekano wa usafi, mpangilio mzuri na usanifu wa kuvutia.

Jengo la gorofa tatu lenye uso wa matofali na milango nyekundu. Leri za rangi nyeusi ni njia iliyojaa vichaka ikiongoza kuelekea kwenye mlango wa kuingilia ndani.

Wanariadha wawili wanatumia mgongo wanashiriki mechi ya mpira wa miguu kwenye uwanja wa vumbi wakionyesha ustadi wa hali ya juu na roho ya michezo ya kuhimili changamoto kwa njia ya kipekee.

Wanariadha watatu walipoteza viungo wakiwa wamevalia jezi nyekundu za Kenya wanacheza mpira wa mguu kwa kutumia mgongo juu ya uwanja wa nyasi wakionyesha ujasiri kasi na hali ya hali ya juu licha ya changamoto zao.

Kitabu kilichofunguliwa kina kurasa ya kielimu zinazozungumzia kazi ya nyumbani na majukumu ya kifamilia kikiwa kimepambwa kwa picha halisi na michoro ya kuvutia kikilenga kuwafundisha watoto au wanafunzi umuhimu wa kushiriki katika maisha ya familia kwa wajibikaji.

Vitabu kadhaa vya watoto vyenye rangi ya ngavu, vimepangwa kwenye meza, na juu kabisa kuna kitabu kiitwacho Ayubu Msakani, kilichoandikwa na John Habwe. Mandhari hio ikionyesha mazingira ya kujifunza, na kukuza usomaji miongoni mwa watoto wa kutumia vitabu, vya kuvutia na vya lugha ya kiswahili.

Mzungumzaji anahutubia wahudhuriaji katika tukio la taasisi elimu maalum ya Kenya huku akiwa amezungukwa na mandhari ya nyuma yenye rangi ya manjano angavu ikiangazia umuhimu wa elimu jumuishi na ushawishi wa hotuba hiyo.

Nguzo ya bendera imesimama juu ya msingi wa mviringo katikati ya vichaka vilivyochongwa. Huku alama ya mahali pa kukusanyika kwa dharura ya moto na tangi la maji jeupe likiwa nyuma yake.

Mchezaji anayetumia magongo anapiga mpira akiwa angani katika mechi kali ya soka jumlishi, akionyesha ustadi, nguvu na azimio lisilotetereka licha ya changamoto za kimwili.

Jengo la gorofa nyingi lenye madirisha makubwa limesimama nyuma ya ua ya kijani, huku kibao kikiwa mbele yake kikiwaelekeza wageni kupita kupitia ofisini, tukio linaloonyesha linaloashiria eneo la taasisi au ofisi rasmi lenye taratibu za mpokezi na usalama kwa wageni.

Vituo vinne vya kompyuta visivyotumika, vimewekwa juu ya meza ndefu, imezungukwa na vitabu, karatasi na kuta zilizochakaa katika chumba kidogo na cha kawaida.

Mwanafunzi anatumia seti kubwa ya vifaa vya kijiometiri kufanya vipimo karibu na ukuta wa darasa. Akiangazia ujifunzaji wa vitendo na umahili katika somo la hisabati au geometry .

Mwanariadha wa Kenya anaongoza kundi la wakimbiaji wa kimataifa katika mbio za ushindani uwanjani. Akionyesha kasi, ustadi, na umahiri wa wanariadha wa taifa hilo katika mchezo wa riadha kiwango cha juu.

Mirija ya karatasi yenye rangi angavu imepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya konteina. Ikionyesha mazingira ya ubunifu au shughuli zinazohusiana na kazi za mikono na sanaa.

Umbao mkubwa darasani umejaa maandishi ya mikono yanayoonyesha maelezo ya kikao, ajenda na ratiba za shughuli mbali mbali, ukionyesha maandalizi ya kina na mpangilio wa kazi katika mazingira ya kitaaluma.

Watu waliovaa mavazi ya rangi nyekundu na nyeusi, wakiwemo watumiuaji wa viti vya magurudumu. wanashiriki katika gwaride lenye shamra shamra la team Kenya, wakiwa wamebeba bendera na mabango, wakionyesha mshilkamano, uzalendo na uguvu sawa katika mchezo.

Kikosi cha wachezaji wa soka walio katika miguu wakiwa wamevaa sare zinazofanana wana simama kwa fahari kwenye uwanja wa nyasi wakionyesha mshikamano na azimio lao licha za changamoto zao za kimwili.

Mchezaji wa soka wa Kenya mwenye miguu moja anajiandaa kupiga mpira na akitumia mgongo wa kutembelea akiwa uwanjani kwenye uwanja wa michezo. Ikionyesha ari, nguvu na ujasiri kupitia michezo jumuishi.

Darasa lenye madawa na viti vya mbao inaonyesha daftari ya rangi ya machungwa juu ya dawati huku kuta zikipambwa na mabango la kielimu yenye rangi mbalimbali yaliyowekwa kwenye ubao wa matangazo ya rangi nyekundu.

Kikundi cha wanariadha wa Kenya wakimwemo wanariadha wanaotumia kiti cha magurudumu. Wamepiga picha wakiwa wamesimama kwa kifahari mbele ya mfuko wa mazoezi wa ndondi. Ukisherehekea mchezo inaowezesha mtu yenye ulemavu kushiriki kikamilifu.

Wanariadha wawili mmoja akiwa mwongoza njia na mwingine akiwa mkimbiaji mwenye ulemavu wakuona. Wanasherehekea kwa pamoja wakati wa mbio, ikionyesha mshikamano, ushindi na nguvu ya kushinda changamoto kwa pamoja.

Waendesha basikeli wawili waliovaa mavazi yanayoakisi mada ya Kenya wanaendesha baskeli ya watu wawili kwenye barabara iliyopigwa lami. Wakiwa wamezungukwa na mandhari ya kijani kibichi. Tukio linaloonyesha mshikamano, nguvu za kimwil au uzalendo kupitia michezo.

Mtu anayevalia shati jekundu anavuta makasia ya mashua iliyowekwa kiti cha magurudumu, akielea kwenye mkondo wa maji uliopambwa na mikoko, tukio linaloonyesha ushikiliaji wa watu wenye ulemavu katika shughuli za mazingira na safari za kijamii au mazingira.

Dawatu jeupe limewekwa computer mbili za Dell pamoja na vitabu mbili za watoto vyenye rangi ya kavu na karatasi mabalimbali, ikionyesha mazingira ya ujifunzaji au kazi yanayochanganya teknolojia na vifaa vya elimu kwa watoto katika mazingira ya shule.

Kikundi kilichovaa jaketi za michezo za rangi nyekundu na kijani, kinawasilisha hundi ya shilingi milioni moja kwa kamati la para-lympiki ya kitaifa ya Kenya. Tukiola kusherehekea msaada na kujitolea kwa ajili ya wanariadha wenye ulemavu.

Ubao wa matangazo uliowekwa kwenye uunguzo unaelekeza wageni kuelekea ofisi ya shule ya sekondari kwa mshale inayoelekeza upande wa kushoto.

Timu moja inamsaidia mshiriki wa pararoy kuingia kwenye mashua kama sehemu ya shughuli ya michezo, karibu na maji wakionyesha ushirikiano, uangalifu na kujitolea kuhakikisha kila mmoja anashiriki kikamilifu.

Kitabu cha Kiswahili kilichopewa jina ya Nyota Ya Kiswahili, kwa ajili ya wanafunzi wa darasa la pili, kimewekwa karibu na daftari lililoandikwa kwa mkono. Daftari hiyo ikionyesha mazingira ya kujifunzia ambapo mwanafunzi anatumia rasilimali za kiada na kazi za darasani, kuelewa kwa lugha ya Kiswahili.

Ngazi za zege zenye reli za chuma zinaunganisha ghorofa kadhaa ndani ya corridor ya jengo huku upande wa nje ukitoa mwonekano wa mandhari ya kijani. Maandalizi haya yakionyesha usanifu wa vitendo unaowezesha harakati rahisi katika kati ya maeneo ya juu na ya chini ya jengo.

Nyumba yenye paa la vigae na nguzo za majano inasimama kando ya uwanja wa nyasi ikiwa na ubao wa mbao uliopinda mbele yake huku miti na ukuta wa mawe vikiwekwa vikiweka katika mazingira tulivu na ya kupendeza.

Mtu aliye kwenye kiti cha mgurudumo anajiandaa kurusha mkuki kwa msaada wa muongozo, huku wengine wakitazama kwa makini pembeni. Tukio linaloonyesha ushiriki wa watu wenye ulemavu katika michezo na juhudi za kujumuisha kila mtu katika shughuli za kimwili.

Rafu yenye mafaili ya rangi tofauti zilizopangwa kwa mpangilio mzuri pamoja na nyaraka, ikionyesha mazingira ya kazi yaliyoandaliwa vizuri au mfumo wa kuhifadhi kumbukumbnu kwa ufanisi.

Mwanariadha wa Kenya aliyevaa shati jekundu anasimamia kwa nguvu mashua ya Winteck ikivuka maji tulivu huku nyuma yake kuna mandhari ya miti yenye mvuto mkubwa.

Uwanja wa majani unaonyesha tanki la maji la rangi nyeusi lililosimama karibu na mlingoti wa bendera huku mazingira yakiwa yamezungukwa na miti na majengo ya karibu. Mandhari ikitoa taswira ya eneo la kijamii au tasisi ya elimu yenye mpangilio wa kiasili.

Mwanariadha aliyekwenye kiti cha mgurudumu cha mbio anasonga kwa kasi katika uwanja wa mbio huku akiwa amevaa jezi nyekundu ya Kenya na nyuma yake kuna uwanja wa michezo uliotupu pamoja na ndege anayeruka angani.